Hawa ni wateja wananchi wamekuja kuhudumiwa pale Huduma Centre. Huduma Centre humu nchini Kenya na huyu mwanamke ambaye amevaa mavazi nyeusi, mfanyakazihuyu wa Huduma Kenya na yeye kazi yake ni kunyorosha na kupea watu mstari mzuri mzuri.

Hii meza ambayo iko katikati ya huduma, inasifa nzuri sana na ina maana nzuri sana hiki meza. Meza hii husaidika ama hutumika kupata habari au ujumbe ukiingia tu hivi, haswa ukitaka kuhudumiwa kwanza unapitia hiyo meza na utapewa habari.

Huyu jamaa ambaye anavaa shati nyeupe amekaa chini akishika tarakilishi, kuna kamera, mtu huyu anaitwa Rigathi Gachagua. Huyu ni naibu rais mstaafu wa jamhuri ya Kenya.

Wachezaji wa mpira wa kadanda ambaye wako katikati ya uwanja wanacheza mpira mmoja amevaa manjano, ilhali mwingine amevaa jezi ya aina tofauti. Huyu mmoja ambaye anachezea timu ya betika anaguza mpira.

Hawa, hawa ni wachezaji wa mpira wa mkono wa nchini Kenya. Wote ni wanaume na wamebeba bendera, ama wamevaa nguo ambaye iko na rangi ya bendera ya nchi hii.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa nguo ya kisheria .Amebeba kitabu ya Bibilia akiamua ya kwamba atafanya kazi kwa njia nzuri sana atakuwa anahudumia watu vile inafaa ,na bila kufanya makosa yoyote au kutenda maovu.

Hawa ni wachezaji, wanashangilia ya kwamba ni wachezaji wa mpira wa kadanda. Wanashangilia kwamba wamepata ushindi na wako na kikombe hawa. Hawa wachezaji...

Raisi msitaafu wa nchi jamuhuri ya Kenya, Uhuru Mwigai Kenyatta ambaye amevaa suti maridadi, anamwangalia jamaa mwenzake pale ambaye amevaa nguo.

Hawa ni mashambiki wa mpira wa kadada humu nchini. Mmoja anakula miraa, amejaza mdomo anavaa kofia ilhali wengine wanashangilia na kucheka.

Hii alama ina sifa humu nchini. Alama ya chama cha Jubilee ambaye ilitumika miaka iliyo, kura iliyopita. Alama hii ilibandilishwa saa hizi. Inamaanisha tuko pamoja mbele.

Hii ni risiti ambayo inaonyesha pesa umelipa pesa ama pesa imelipwa tarehe kumi na mbili mwezi Agosti miaka elfu mbili ishirini na mbili, hii.

Hawa ni watu wa chama, chama ya ODM humu nchini, chama huu ina sifa kinzani humu nchini, chama huu unaongozwa na mtu ambaye anaitwa Raila Odinga Omollo.

Hapa kuna mkutano mkubwa sanaa haswa watu wa afya wako, polisi wako, watu wa mila na kidesturia wako. Hapa kuna mkutano kubwa na watu wamekusanyika kwa wingi na wingi na wingi kwa hali na ghamu.

Kulingana na mimi huku kuna ujenzi ya nyumba na barabara, kuna ujenzi wa barabara, kuna viti za kuweka kando za barabara, kuna tingatinga za kujimba ardhi na za kujenga barabara.

Wachezaji wawili weusi wa afrika wenzetu wanacheza mpira hapa wanakimbizana kwa mpira, mmoja kavaa nguo nyekundu na nyeusi ilhali amevaa nguo tofauti ule mwingine, wanakimbiza mpira mmoja nyeupe.

Hawa ni wananchi wa Kenya, wananchi wa taifa la Jamhuri ya Kenya wamejitokeza kwa wingi wanashangililia, wanashabikia na wanapiga mayowe.

Huyu mtu anaruka juu amevaa nguo nyekundu na nyeusi ambaye imeandikwa jina la taifa hii, taifa la kenya. Watu washabiki wanaangalia vizuri wengine wanataka kum......

Wachezaji wa mpira wa kadanda, wanajitayarisha kufanya, kucheza mechi, ilhali wanakimbia kimbia kutoa jasho, ili mwili yao ikuwe tiyari, kucheza vizuri.

Picha hii inaonyesha ofisi ya huduma, huduma ya wateja ama huduma ya wananchi ambayo huhudumiwa kwa njia tofauti, na hawa wahudumu wanalipwa na serikali.

Hawa ni mashabiki wa mpira wa kandanda humu nchini Kenya taifa la Kenya . Watu hawa wanashangilia na wanashabikia kwa wamejitokeza kwa wingi, hawa watu wako wengi kiasi.

Naona waziri anaapishwa, ameshika bibilia, ama kitabu, ako maikrofoni, amevaa suti vizuri sana, kuna bendera ya kenya pale nyuma yake mbili.

Mwanaume huyu mmoja ambaye amefunika uso, ambaye amefunika mdomo na mapua amevaa shati nyeupe, anakaa chini akiwa mbele ya tarakilishi yake. Huyu mtu anahudumia watu wateja.

Hii kitu ina sifa za kuwekwa vitu tofauti. Kitu hii huwekwa zile vitu zinafaa kutupwa ama zimeharibika. Pia hii kitu huwekwa viatu. Bado hii kitu huwekwa nguo ambayo si safi zinafaa kuoshwa.

Wachezaji wa timu wa ulinzi Stars wanafanya wana wana wana wanajitayarisha kwa mechi ambayo inakuja kuruka ruka kukimbia na kadhalika. Hiyo kutoa jasho na kujitayarisha ni muhimu.

Rais wa jamhuri ya kenya William Samoei Ruto, Doctor William Samoei Ruto, anamwonyesha huyu mwanamke ambaye amevaa nyekundu, nyeusi na nyeupe saa yake.

Hawa wakubwa wamevaa suti, wamekuja kutembelea mahali ya wateja wakenya, raia kuhudumia na hawa wahudumu amabaye ni wafanyikazi wa huduma Kenya.

Hawa ni wanaume ambaye wanacheza mpira ya kusukumana na kutumia nguvu ili ufunge bao. Hawa wanaume ambayo wanainua vitu ni kama wameshinda mechi.

Hawa wanacheza mpira, ni timu mbili, timu inavaa white ambayo imeandikwa posta na timu ingine wanavaa colour nyeupe ambayo imeandikwa posta na wengine wanavaa colour nyekundu ambayo imeandikwa betika. Wachezaji wawili wanakimbiza mpira.

Hapa kuna watu wengi tofauti ambao wako uwanjani wamekaa kama washabiki, kuna mwanamke mmoja amevaa vizuri vitu zinafanana na bendera ya nchini ambayo iko na jina ya jamhuri ya Kenya.

Hapa kuna watu tofauti ambao wamevaa nguo nyekundu kama wanaume na wanawake. Watu hawa wanaulizana maswali na kuulizana hali venye itakuwa. Hawa watu ambao wanaulizana hali.

Timu ya mpira ya kandanda ya wanaume wanashangilia sana, ni kama wameshinda mechi. Kwa hamu na ghamu, wanapiga makofi, wanapiga nduru, wanapiga mayowe, wanatembea na wanacheka na wanafurahia na washabiki wao.

Wachezaji wameshikana na wanahutubiana , wanaambiana ni nini wanafaa kufanya ukiingia kwa uwanja. haswa mechi ikianza, sahizi wako katikati ya uwanja, goli kipa ako, anaskiza, naona kapteni pale anatoa.

Washabiki aina tofauti ambao wamebeba bendera ya nchini ya kenya jamuhuri. Hawa washabiki wanawake na wanaume wanashangilia wakicheka kwa niaba mzuri ya kushinda timu yao.

Kuna mchezaji mmoja hapa anakaribishwa kwa timu ya Ulinzi. Mchezaji huyu amevaa nguo nyekundu anakaribishwa na mkubwa yake ambaye amevaa suti nzuri sana na heshima.

Mwanaume huyu ambaye amevaa nguo nyeupe yeye ni mshabiki wa mpira wa nisitoshe kuna wanadamu wenzake wengi pale wote ni mashabiki wa mpira. Watu hao wamevaa na kujiandaa vizuri sana wamekutana kwa wingi ili washabikie mpira.

Hapa kuna maji chafu sana, maji hii zimeoza zimekaa kwa muda mrefu sana hapa isitoshe kuna kitu inatoka upande wa kulia ikielekea upande wa kushoto kitu hii ambaye ina rangi ya manjano inapitia juu yake.

Washabiki hawa wanashabikia mpira ya kandanda, nchi ya Kenya wachezaji wao wa mpira wa kandanda wanacheza dhidi ya nchi jirani. Washabiki hawa wamejitokeza kwa wingi na wanashangilia kwamba mchezaji mmoja kutoka nchi hii amefunga bao maridadi.

Hawa wamekutana kwa wingi. Wanaume na wanawake wamevaa suti. Mimi naelewa mtu mmoja hapa. Mtu ambaye anaitwa Kalonzo ambaye ni mmoja wa chama cha ODM.

Hapa kuna watu watatu, wawili ni wanaume ilhali mmoja ni mwanamke, wote wamevaa nguo zinafanana, situshi kuna wateja ambao wanahudumiwa. Wateja hawa ambao wanahudumiwa ni wa kike na kiume.

Washabiki wa jamuhuri wa kenya ambao walikutana wengi hapa wanashabikia timu ambaye ina sifa nzuri ambayo ni ya humu nchini. Timu hii huitwa Gor Mahia nayo huyu mwanaume amevaa kofia kofia hii ni kofia ya chuma inaonyesha,,,,,,,

Huyu ni rais mstaafu wa nchini wa Jamhuri wa Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta ambaye anaapishwa, ana bibi yake pale, ambaye kwa jina ya Margaret Kenyatta.

Wachezaji wa mpira ambayo wanacheza mpira hapa ikiwa wengine wamevaa nguo nyekundu na wengine wamevaa manjano wanakimbiza mchezaji mmoja.

Wateja hawa wamekaa na wanasubiri wahudumiwe na wafanyakazi wa Huduma Kenya. Hawa wafanyakazi huwa wanahudumia wateja kwa njia bora zaidi.

Hapa Kuna viti ya aina tofauti za kukaliwa na wateja, wateja Hawa hukalia kwa hii miti wakipiga mstari nyembamba, viti hizi zinasaidia kuwagoja hadi wahudumiwe, nayo katikati ya huduma Kuna hizi viti Kuna wahudumu wenye wanafaa kuhudumia watu na wahudumiwa ambaye ni.

Watu wanaongojewa kuhudumiwa pale Huduma Center Nairobi wamekusanyika ama wamekutana pale kwa Huduma Center ili wasaidiwe ama wahudumiwe kwa shida zao.

Wanawake hawa wancheza mpira wa mkono wengine wamevaa rangi nyekundu ilhali wengine wamevaa rangi nyeupe wengine wamechanganyikiwa.

Hawa ni wanawake. Wanawake hawa wacheza mpira. Mpira ya mkono, ambayo wamevaa nguo zinafanana wote isipokuwa wawili ambaye wamevaa nyeupe na nyekundu. Wanawake hawa.

Wanaume hawa wanajaza makaratasi tofauti hawa wanaume wawili wanajaza makaratasi tofauti na pale kuna wanawake ambao wanangojea hao wanaume.

Hawa ni mashabiki wa mpira wa kadanda. Mashabiki hawa wanashangilia huku wamejitokeza kwa wingi, wakishangililia na kupea hongera wachezaji wa mpira.

Picha hii inaonyesha rahisi mstaafu wa nchini Kenya Uhuru Muigai Kenyatta na huyu nyuma yake ni mwenye anamchunga yeye ama askari huyu kazi yake ni kumchunga rahisi mstaafu.

Hawa ni mashabiki ya timu ambaye inasifa nzuri sana humu nchini Kenya. Washabiki ya timu ya Gor Mahia. Timu hii hubeba kikombe kila mara kwa sababu wao ndo.

Rais mstaafu wa nchi hii taifa la Kenya, rais Uhuru Mwigai Kenyatta anashika mwanamke mkono wa kulia. Rais huyu ambaye amevaa nguo nyekundu.

Wateja wamekusanyika kwa namba kubwa sana humu ndani ya huduma Kenya. Watu hawa watakaohudumiwa na hawa wahudumu ama wafanyakazi wa huduma ilhali kuna askari ambaye ananyorosha

Hawa ni wafanyikazi wa Huduma. Wamepumzika kila mtu amekaa kiti yake. Naye hawa ambao wamekaa kwa viti vyao wanafanyia kazi wateja ambao wanafaa wanasimama mbele yao na wana...

Rais wa jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto, rais ambaye ana sifa mzuri humu nchini, anafurahia akiwa na mwanamke mmoja ambaye amevaa vizuri anaaka kuheshimika mwanamke huyu.

Wateja wanahudumiwa pale huduma senta na wafanyakazi wa huduma.

Raisi wa Jamhuri ya Taifa ya Kenya Raisi William Samoei Ruto akiwa na bibiye ambaye anampenda sana kwa jina Racheal Ruto.

Hii ni shabaki ya wakenya ambao wanasimamia kukuwa shabiki wa timu moja humu chini, timu hiyo ni Kenya. Washabiki hawa wawili ambao ni aina tofauti wasichana na wavulana.

Wafanya kazi wa Huduma, wanahudhuriwa ama wanahotuniwa na mkubwa wao pale ofisini. Wamevaa nguo nyekundu, naye mkubwa ama mwenye anawahotubia amevaa suti na...

Hii ni barua ama karatasi ya kuonyesha fulani mahali alizaliwa, katika Embu, hospitali ya Embu, huyu mtu ni mwanamke na alizaliwa na bibi wa katikati, huyu mtu alizaliwa katika hospitali ya Embu.

Hawa wanaume watatu wanaonyesha kadi ya huduma. Mmoja ni mfanyakazi wa huduma ,mwingine ni mhudumiwa ama mteja aliyehudumiwa na akapewa kadi, watatu na wa nne ambaye wamevaa nguo zinafanana.

Raisi ya jamuhuri ya Kenya, daktari William Samoei Ruto na wafanya kazi wenzake ambaye wanafanya kazi kwenye serikali kama waziri na wengineo wanasimama hapa wakituonyesha picha ya mti.

Kulingana mimi hapa wanakata kitambulisho. Hii kitu ambaye iko juu ya mezani ni ya kuchukua vidole za wanachi wakati wanakatiwa kitambulisho. Naye hawa wengine wanajaza hizo karatasi majina.

Hii ni timu ya nchi ya mpira. Timu hii Ina sifa nzuri. Hii timu ambayo wanavaa nguo nyeupe inasemekana inaitwa timu ya ulinzi humu nchini Kenya.

Wanawake hawa wako maktabani wanahudumia watu vizuri, wanapanga makitambulisho vizuri sana wako mahali ambayo wanahudumia watu wateja wakenya vizuri bila malipo na wamevaa sare mzuri sana.

Hawa ni wachezaji wa timu wa bandari, wa humu Kenya wa humu nchini ambao wamevaa majezi zinafanana. Wengine wanacheka, hali wengine.

Maji hii ni machafu sana. Hizi maji chafu zinaweza leta ugonjwa kwa sababu mtoto akitumia ama akikunywa anaweza umwa na tumbo, ilete ugonjwa ya kuhara na isumbue.

Hapa ni katika huduma ya wakenya. Hawa watu wanahudumiwa na mhudumu mmoja mwanamke ambaye amevaa miwani. Nao wanawake watatu ambayo wamevaa sare za kimila tofauti wanataka wahudumiwe na huyu mwanamke mmoja.

Rais wa jamhuri wa taifa hili la Kenya, rais William Samoei Ruto ambaye anasimama humu akiwa amevaa maridadi na mke mmoja.

Kuna mwanamke mrembo sana ambaye amevaa nguo nyekundu, mwanamke huyu anasimamaisha kidole, amevaa bendera ya kenya kwa mkono, amevaa pete, anaongea ,anamwambia mtu kitu. Anapatiana habari au ujumbe.

Wafanyikazi wa Huduma Kenya wanahudumia wanawake wawili ambao wamevaa nguo nyeupe huku pande nyingine wafanyikazi wamevaa nguo nyeupe ambayo iko na rangi nyekundu wako na tarakilishi zao.

Mzee ambaye amevaa suti na kofia nyeupe, anahudumiwa na mwanamke ambaye ni mfanyikazi wa huduma Kenya. Yeye anahudumiwa vizuri na anahudumiwa huyu mwanamke ambaye anatumia tarakilishi.

Hawa ni washabiki wanashangilia na wameburudika na burudani inayoendelea. wanashabika, wanashabikia ama wanashangililia mchezo ambayo inaendelea humu. Hao washabiki ambayo wamebeba bendera ya Jamhuri ya Kenya.

Hapa ni Huduma, hii mahali ya huduma na wateja wanahudumiwa bila kulipizwa ama kulipa pesa, huduma hii inatuhudumia kwa njia tofauti, njia ya kupata kitambulisho ikipotea na njia ya kupata sheria aina tofauti humu.

Hii ni mahali ya kutupa takataka humu nchini kando na barabara hii mahali ya kutupa takataka inaleta shida mingi inaleta ugonjwa kadha wa kadha aina tofauti takataka hizi zinaleta shida nyingi haswa kwa watoto.

Mwanamke mmoja mrembo ambaye anaapishwa, ameinua kitabu ya bibilia akiapia kwamba atafanya kazi vizuri na kwa njia vizuri, naye kuna mwanaume ambaye amevaa suti kando yake na mwanamke mwenzake ambaye amevaa tofauti nyekundu kiasi.

Hawa ni mashabiki ama wananchi wa Kenya ambao wanashangililia ama wanashangilia na wameshika bendera ya jamhuri ya Kenya, huku wengine wanashangilia, wengine wanacheka hadi wengine wameburudika.

Hawa ni wanawake ambao ni wachezaji na washabiki wanawaangalia vizuri wamekutana pale nao wale wale wanawake ambao ni wachezaji na wamevaa nguo zinafanana wanahotubiwa.

Hawa ni wafanyakazi wa Huduma Kenya, ambaye wanatumia tarakalishi, na watu wawili, mmoja mwanaume na mmoja mwanamke wamevaa nguo nyeupe.

Hawa ni wakubwa wa huduma. Huduma kenya. Wamevaa suti. Wanaume watatu wamejiandaa kwa hamu na ghamu. Wawili wanakaa chini wanajaza.

Hapa kuna wateja na wahudumiwa, wateja hawa wanahudumiwa na hawa wengine ambao wamevaa suti ambaye wamekaa chini, wanaandika makaratasi nyeupe kwa kalamu, mwanamke na mwanaume wawili wamekaa.

Hawa watu ama hawa wanaume wanacheza mchezo ya mpira ya mkono. Hii mchezo ina sifa moja kali sana, ya kusukumana na kutumia nguvu kupata mpira, na mpira hio...

Hao wote wanaonyesha bendera ama jina ya nchi Kenya. Hawa ni mashabiki wa mpira wa kandanda na mpira wa mkono wa humu nchini Kenya ambayo wengine wanakaa wazungu.

Hawa wasichana ambayo wamevaa nguo za kucheza mpira, wanacheza mpira ya mkono, wasichana wawili ambao wamevaa nyeupe wanazuilia hadi mmoja, msichana mmoja kutoka hii upande anashambulia.